Mwanamume anachoma viazi vitamu na mahindi, yanachomwa kwa makaa kwa moto mdogo mdogo iki kuiva polepole. Ni vitu ambavyo sana vinatumika kwa saa kumi na vinalika na pilipili na ndimu au limau.

Ni sehemu inayoonyesha hawadhi yaani ni bizari nyembamba ya unga nazima, pilipili, masala ya kuwasha, manjano, iliki na kadhalika.

Soko ni la samaki. Linauza kila aina ya samaki, ana wadogo, wakubwa, wa kiasi. Wanauzwa kwa kila fungu kwa bei unaotaka na fungu unazozitaka. Waweza kuchukua fungu la kilo ama kidogo kiasi kwa uwezo wa pesa zako.

Hawa ni samaki waliopikwa kwa mafuta, wakakaushwa wakawa vizuri wako tayari kuliwa. Wako kila aina design unayopenda, ladha tofauti tofauti. Sasa ni mapenzi yako ukipenda wadogo wakubwa wote ni aina moja.

Ni duka la kuuza samaki wa kukausha. Wapo samaki aina kila aina wadogo, wembamba, warefu, wanono na rangi tofauti tofauti. Wanaonekana ni samaki waliokaushwa kwa jua na wadai kuuzwa.

Kisahani kimebeba chakula kwa majina pilau; ni wali ambao unakaangwa na spices na nyama au kwa mapenzi yako mwenyewe na imeekelewa saladi au kachumbari na pilipili kwa umbali na kipande cha ndizi.

Mikono ya mtu anapokea kisahani alichouza, ambayo ni samosa, bajia za kunde, viazi vya karai, pana viazi vya roho na ukwaju na chachni kulia hivyo vyakula.

Ni mshikaki zimewekwa kwa kijiti kwa hesabu za nne au tatu. Zina chomoa kwa moto wa makaa kwa jiko hilo refu kwa moto mdogo mdogo ili ipate kuiva nyama zenyewe zimelowekwa kuzipata kuwa laini wakati wa kuchoma.

Ni wali wa biriani, wali wa rangi tofauti na rojo lake ni la kuku na kumewekelewa mayai ya kuchemsha juu. Ubavuni mwa wali huo pana kachumbari na pilipili na glasi mbili za juice aina tofauti na vijiko vya kulia huo wali.

Siniya imebeba wali wa pilau. Ndani yake pana pilipili ya ndimu, achari ya ndimu. Na kuna sahani ya wali mweupe na nyama kavu na sahani ya tatu imewekwa samaki wa kuchoma.

Hapa panauzwa shawarma. Shawarma ni aina ya mkate katikati ikaekelewa aidha nyama iliyochomwa hapo na moto mdogo mdogo ama kuku pia aliochomwa moto mdogo mdogo, akakatwa vijidogodogo akatiwa katikati ya mkate unaoitwa kanduri.

Ni chakula cha asubuhi ama ama jioni. Jioni ya saa kumi. Ni sahani ni bajia za dengu , unga wa dengu na viazi karai na ukwaju na chatni, sukari yakuekelea kwenye chai.

Kwa sinia hiyo imeekelewa wali wa rangi tofauti kwa jina biriyani na rojo lake la nyama, na pilipili ubavuni, pilipili nyekundu ya kuwasha na kachumbari ya kulia hiyo wali wa biriyani, ni chakula kitamu sana ukipenda.

Ni sehemu inaonekana yauza vitu vya chakula yani hawadhi pana bizari nyembamba, iliki, pilipili manga, bizari ya mchuzi, tangawizi mbichi, kitunguu saumu, kitunguu maji, karoti, tomato na vingi sana.

Mwanaume huyu anachoma samaki wa kupaka. Anachoma samaki amepakwa na dawa za manjano, limau, kitunguu. Wamewekwa kwa jiko la makaa ili wapate kuchomeka polepole.

Kwenye jiko hilo pamewekwa kuku waliochomelewa kwa viungo na kuwekwa juu ya makaa yaliyopata moto, na kuchomwa kuku hao kwa moto mpole mdogo mdogo waliowekwa kwenye madawadawa kabisa na chumvi na limau.

Kwenye duka kunanuzwa samaki wa kila aina kuna mnunuzi anapulizia bei ya samaki anaompenda muuzaji ameekelea mikono kwa meza akisubiri mnunuzi amlipe achague anachokipenda.

Kwa sahani hii au bakuli imewekwa samaki wanachemka kwenye maji ya majani na pia imeonekana imekatwa kitunguu, embe, dania na maji yenye kuchemsha hadi samaki yaive.

Kwa sinia hiyo kumekelewa wali wa pilau. Ni wali wa mchanganyiko wa spices , baadaye unaekelewa kuku ama nyama na viazi. Na ukishaiva unaliwa na kachumbari na ndizi kwa mapendeleo yako.

Ni samaki aina mbili wanaopikwa. Mmoja amekarangwa kwa mafuta na mwingine amechomwa kwa moto wa makaa na kuwekelewa rojo la tomato ambalo limechanganywa na nazi na manjano.

Sahani ndani yake imeekelewa wali wa biriani. Wali wenyewe hua unachanganywa na rangi tafauti kuvutia kwa kuitwa jina la biriani. Rojo lake linaonyesha ni la kuku kwa sababu kuna yai ubavuni la kuchemsha na pilipili na kachumbari.

Kaa hili limebeba furusi za kachiri za mihogo, watu wanapenda sana kulia chumvi masala na kutupia upande wa ndimu wakiukamulia ndani au wengine wanapendelea ukwaju. Pana madafu kwa baraza ya kando na watu wanapitapita ili kuangalia wanaununuzi wanavyovipenda

Kisahani kimebeba chips au kwa Kiswahili vibanzi. Ni aina ya chips ambayo inapikwa na tomato sauce na tomato nzima nyanya na kitunguu vikakarangwa kisha mwisho wake ikatupiwa dania.

Kwa kisahani kuna wali mweupe, ubavuni kuna samaki wa kukaanga kwa mafuta, na kwenye kibakuli chake kuna mchuzi wa nazi wa maboga. Ni chakula kitamu sana kwa kuliwa wakati wa mchana.

Kwenye visahani hivo viwili vimewekelewa chipsi au vibanzi na kuku walochomwa na kisahani cha mbele yake kumeekwa nyama choma ambao imechomwa kwenye makaa chini yake ni kakte wa tanduri uliochomwa kwenye moto wa jiko la makaa.

Ni mahamri au kwa wengine maandazi ya yanakandwa na unga, nazi na iliki na sukari, kukatwa shepu ya diamond . Na kwenye bakuli ni mbaazi za nazi na ndizi zimekatwa zimechaguliwa kukatwa nusu upande mbili.

Wanaouzwa bizari nyembamba, bizari ya manjano, bizari nzima, masala ya kuwasha, manjano nzima, pilipili manga na kadhalika.

Wanaume hawa wanauza viazi vya karai, kaimati, donasi, vitumbua, mitai, mikate ya sinia, vibibi na vitu vingi vya kutolea chai.

Samaki amechomwa kwa makaa kwa moto mdogo mdogo ili apate kuiva bila kuteketea. Ametupiwa tomato sauce yaani sauce ya tomato iliyosagwa ikapakwapakwa hapo juu ya huyo samaki. Pana tomato iliyokatwa kwa slice na mboga ya kulia huyo samaki.

Vijana hawa wawili wanauza mishikaki za nyama, kuku na samaki. Wamevaa tishati zao nyekundu na chapa ya kikombe kwenye kifua ya rangi ya manjano.

Sinia imeekelewa chakula cha bahari yani samaki pana samaki Lobster kamba na katikati pamewekwa wali mweupe na kwenye kibakuli kuna mchuzi wa nazi na wali wa boga boga.

Kwa kisahani hicho imewekelewa wali wa rangi ya chokoleti, umetengezwa vizuri kwa kidonge na pilipili yake ubavuni na viazi vya slice vilivyokarangwa kwa mafuta umechanganywa na unga ya rangi ya manjano.

Vikapu vimejaa tele vinauza vitu vya kupikia. Pana dengu, pana pojo, bizari ya mchuzi, masala, mdalasini na kadhalika. Kuna viazi pia vibichi, maharagwe na kila aina ya kupikia unachotaka unachagua hapo.

Pana mdalasini, dengu, bizari nzima, pilipili manga na vitu kadhaa vya kiasili vinavyotumika katika mapishi. Wana vichetezo kwa nyuma na wanauzaji wanawake na wanaume kwa nyuma.

Mwanaume amechutama akikamua maziwa kutokana na ng'ombe huyo. Ameweka beseni anapokamua maziwa yaingie hapo. Ng'ombe ni rangi ya nyeusi na mweupe. Mwanaume amevaa viatu vya kumuuzuia matope yasimshike kwenye miguu wake.

Hindi limechomwa kwa makaa na pana kiazi cha tamu pia ambacho kinachomwa kwa makaa na kutupiliwa masala, ndimu na chumvi. Ni vitu ambavyo ukionja ni tamu hutoweza hata kuacha. Kwa mbali kuna muhogo pia wa kuchoma.

Kwa meza hilo pamewekwa masahani mawili ambayo yana mandazi ya roundi , samosa ikiwekelewa bakuli ndimu na limau mbahari za nazi, vikombe za chai viwili ambayo moja chai ya tangawizi na nyingine chai ya maziwa na chatni ya kulia hizo samosa.

Ni mahali ambapo panauzwa samaki wa kukaanga. Wamekatwa katwa kuwekwa mchuzi kwanza. Baadaye wanawekwa ndani ya mafuta yaliyopata moto na kukaranga kwa mafuta. Kisha samaki wakaauzwa kwa watu.

Ng'ombe mweupe na rangi ya matone matone meusi ameekwa kando na mashine ambayo inakamua maziwa yakiweka katika d𝑖𝑚𝑏𝑤i hilo. Ni mashine ya kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe huyu badala ya kukamua ni urahisi kabisa kufanya akili hi𝑦o.

Kwa kisahani hicho kimewekwa wali wa rangi ya chokoleti, ni kama wali wa pilau. Na kwa kibakuli mchuzi wake wa rangi nyekundu, na viazi vya silesi vilichomwa kwa mafuta, na vimeekelewa unga na rangi ya machungwa.

Ni sehemu ya kuuza vitu kadhaa kama kachiri za mihogo au kachiri za viazi. Pana madafu, pana magari yanapita, ili kupata kununua chakula kama hicho na sanasana kinatumika kuekelewa na chumvi na masala kwa juu au ukwaju.

Ni bagia za kunde. Kunde zake ni za kupaoza. Zinawekwa kwa maji zikalainika kwa muda wa masaa mawili. Baadaye unasaga na kitunguu saumu na pilipili manga. Zikishalainika baada ya msago unakatakata vitunguu vya maji vidogo vidogo unachanganya na dania. Baadaye unachomwa.

Kwenye sahani hiyo kumewekwa wali wa kidonge wa mweupe uliochemshwa na samaki wa kuchoma. Chini yake pana mchicha uliochemshwa na tomato kwenye ubavu na limau na kwenye kibakuli ni mchuzi wa nazi wa kulia chakula hicho.

Kisahani kimewelewa kaimati tatu, jalebi ni vitu vya Kihindi hizo. Na gatia ni unga dengu ambao unakatwa kuchomwa kwa mafuta na kachori na viazi vya Silesi ambazo ni majina za Kihindi.

Nyumba ni ya ng'ombe, wamewekwa katika kivuli cha makuti, na mbele yao pana manyasi, ni chakula chao ili wapate kutengeneza maziwa. Ni ng'ombe kila aina, wako weusi, wekundu, rangi ya chokoleti. Msimamizi wao amesiamama akiwaangalia ng'ombe wake.

Mwandazi anatengeneza mkate wa nyama au kwa jina lingine kima chapati. Ni unga ambao unafanana na chapati. Baadaye inasukumwa kwa mkono ikaekelewa juu yake kima, mchanganyiko wa yai na vitunguu na ukachomwa kwa chuma cha chapati ikawa rangi yake ya kuvutia na kuiva polepole.

Ni soko la samaki linauza kila aina ya samaki, pana tewa, changu, pana tafi. Ubavuni linaonekana beseni la rangi ya samawati na nyeupe, ni kama ni la kutumia kupimia hivyo aina ya kila tofauti ya samaki.

Mashini ni ya miwa. Mtu anayetumia kukamulia ili kupata kutoa juisi. Ni burudisho tamu sana kwa Mombasa wakati wa jua kali inapowaka. Muuzaji amevaa tishati ya rangi ya manjano. Anafurahikia kuuza biashara yake.

Soko ni la samaki wamewekwa juu ya meza kila samaki wa kila aina na kila rangi. Pana wa rangi ya kijivu, nyekundu, machungwa, kijivu iliyoiva. Kwa umbali pana kamba pia, wanauzwa kwa mafungu.

Pana ng'ombe ya rangi ya chokoleti, mama amechutama amevaa T-shirt ya rangi ya machungwa. Anakamua maziwa kutokana na kwa ng'ombe. Beseni lake ni la rangi ya samawati na nyeupe.

Kwa kisahani hicho kimewekwa chapati, wali wa rangi ya chakmiti, mboga na nyama iliyokaangwa na saladi ya kachumbari na saladi ya avocado .

Kwa sahani hiyo nyeupe amewekwa ndani yake viazi vya karai na bajia za kunde. Ni chakula ambacho kila mtu anapenda. Wengine wanavuruga kiazi na bajia kwa pamoja na kutia ukwaju au chatini ya nazi. Na kwa kando yake pana kikombe cha chai ya maziwa.

Hapa ni mahali panauzwa mishikaki ya nyama, mishikaki ya kuku, pana mahindi ya kuchoma, pana viazi vya karai, mikate ya kuchoma na vimeekelewa mkadili za mishumaa kuongeza mwangaza katika soko hilo la chakula.

Mombasa kuna umaarufu wa kunywa chai ya saa kumi. Pana bajia za kunde, pana kaimati kwa kisahani cheupe. Ubavuni pana kahawa limefunikiwa chakula. Kuna kikombe cheusi cha kuekelea chai ya saa kumi.

Mhogo umekatwa, umekarangwa kwa mafuta, ukakatwa kuwekelewa masala, na chumvi na limau kwa upande mwingine ili kuleta ladha tamu. Ni mhogo ambao saa nyingine unatumika kwa kukarangia kachiri . Ni kitu kitamu sana kutafuna unapokuwa na njaa.

Inaonyesha sufuria kuwa inatayarishwa uji wakupika ugali. Kunaanzwa na kuchemshwa na maji kisha unaeka unga wa ugali polepole ili kupata unga, baadaye unamimina unga unasonga inakua sima, ni chakula cha kitamaduni cha Kenya.

Ndani ya sahani kumewekwa samaki wa kukaanga kwa mafuta. Juu yake kumeekelewa limau. Ubavuni pana vibakuli vidogovidogo vya pilipili, ukwaju, pilipili manga na tomato souse . Chini yake ni meza nyekundu imezuia sahani hiyo.

Siniani humu kumewekwa wali wa rangi tofauti. Wali huu unaitwa biriani, na inaonekana ni biriani ambayo nyama yake ni ya kuku kwa sababu pana mayai ya kuchemshwa. Rojo likiwa hivi hua ni rojo la kuku. Ndipo hapo panawekwa mayai ya kuchemka. Ubavuni pana mapilipili, na kachumbari, na soda.

Pana samaki wa kukaanga, pana vibanzi, saladi, pana tomato source io yakukulia vibanzi , pana chatini , pana ukwaju na sinia ya rangi ya majivu. Pana pilipili na pana kitu cha kuchokorea meno, kutolea uchafu katika meno yako.

Vyakula vinauzwa aina aina tofauti, hapo vimewekwa chini gazeti. Mbele hio ya raundi ni vibibi, pana viazi vya karai, samosa ama sambusa, kaimati, vitumbua, na miti. Ni vitu vinauzwa barabarani kwa mpita njia, yoyote anaweza kuvipata ama kununua.

Chakula ni kitamu. Kimegawanywa ndani ya sinia, ubavuni ni wali ambao uko na nyama ndani yake ni mfano kama wa biriani. Pana viazi vya karai, ukwaju wake, chutney , dania na ubavuni pana kachumbari ya kulia biriani.

Aina tofauti ya vyakula. Sambusa limau ubavuni mwake, viazi vya karai, bhajia za kunde, mbaazi. Mbaazi ni za nazi. Ni chakula sana kinaliwa asubuhi ama jioni.

Wamama wameshikilia samaki mkononi. Wengine wametandazwa kwa meza hiyo ili wapate kukauka na jua au mvuke. Ni samaki wa aina ya maji ya baridi. Kwa wao, ni samaki mtamu sana. Unakaranga tu na mafuta ama unakausha kwa jua.

Visahani vimepambwa na samaki wa kukaanga, kuku wa kukaanga, vibanzi, kachumbari, na mchuzi wa kuku wa nazi wa manjano. Ubavuni pana mikate ya tanduri na glasi ya juisi ya tikiti.

Mahamri ama kwa jina lingine mandazi yanatumika sana kuliwa wakati wa asubui au jioni yameekelewa kwenye kontena nyeusi, yamehifadhiwa vizuri na kila kontena ina mlima wa mandazi hayo .

Biriyani inavutia mno kwa kila binadamu. Imetupiwa na vitunguu vilivyokarangwa. Ni kitoweo cha nyama au kuku unaweza kuweka na viazi vyako na pilipili ubavuni na saladi . Chakula hiki ni kitamu sana kila mtu anapenda.

Ni sehemu ya chakula kuuzwa kwa watu. Pana kila aina ya vyakula. Pana wali, michuuzi ya aina tofauti tofauti, vitoweo tofauti tofauti, kuku, samaki na sufuria. Watu wameketi kusubiria vyakula.

Samaki ni aina ya tuna ama yodari. Wanauzwa kwa machungo ama kilo unazotaka. Muuzaji ameshika ndoo la rangi ya kijani na kuna wanunuzi nyuma yake wanaokagiwa samaki wanaotaka.

Kiazi kitamu ni chakula chenye afya. Kimechomwa, kimeekelewa chumvi na masala mekundu, kiko chini ya gazeti na sahani. Ni viazi vitatu vilivyokatwa.

Sahani nyeupe imebeba kibakuli cha ukwaju na chatni ya nazi kutolea hivyo viazi vya karai. Ni viazi vitamu sana ambavyo watu wa mombasa hupenda kula wakati wa asubuhi ama jioni . Pana na nyama ya sausage kwa ubavuni mwake.

Bahari imekauka maji, ni wakati ambao maji bado hayajafungwa. Pana vibanda kadhaa kwa umbali na maboti yamewekwa kwenye mchanga ana miti ya rangi ya kijani.

Ni sinia ya biriani. Ni wali ambao unatiwa rangi ya manjano, inavutia sana. Ni chakula kitamu ambacho kila mtu anapenda. Mchuzi wake ni mzito, ni aidha waweza kupiga kwa nyama ama kwa kuku, wengine wanapendelea hata kwa samaki. Ubavuni mwake pana pilipili na viazi vya kulia hicho chakula.

Ni mahali pa kufuga ng'ombe. Ng'ombe hawa wana rangi nyeupe na rangi ya chokoleti . Wanaoshwa kwa maji hapo na msimamizi. Baadae watapewa chakula ili wapate kutoa maziwa. Wameekwa mahali wanakula chakula chao.

Madafu ni matamu sana maji yake yanategemea unaeza pata maji matamu ambayo utadhania yana sukari ndani mengine hayana tamu nyama yake ya ndani yenyewe yanashibisha kabisa ndani ya tumbo.

Ng'ombe wanasubiri kuhudumiwa. Ni aina ya rangi nyeusi na nyeupe. wengine wamelala ni kama ni mjamzito na mbele yao pana dumbwi la maji. Wanasubiri kuvutwa maziwa ili yapate kutengenezwa na kuuzwa katika biashara za maziwa.

Wali unaitwa pilau. Ni wali ambao unakarangwa na vitunguu na spices ambazo tofauti tofauti kuubadilisha rangi wali huo. Unakarangwa na nyama na tomato kitungu. Ubavuni mwake pana ndizi, kachumbari na pilipili kiasi. Ni pilau ya nyama.

Mti ni mkubwa sana. Ni mti wa umuyu. Ubavuni mwa mti, pana viti vimepangwa viti kwa mlima na kuna changarawe chini.

Mahamri na mbaazi za nazi. Mahamri sana mbaazi zinaliwa wakati wa asubuhi kwa chai ya maziwa au chai ya tangawizi. Yanapikwa na nazi, unga na sukari na iliki kuchanganya baadaye unga ukishafura unakata kwa namna hiyo shape nawaonyesha hapo. Na kitoweyo chake ni mbaazi.

Mwanaume anauza vitu vya kutokana na bahari kama ule alioshika ni pweza. Chini yake pana saladi, tomato sauce , kuku wa kuchoma, mishikaki, pilipili na tissue ya kushikilia chakula hicho. Mwanamke anamsaidia kuuza chakula hicho.

Wali umewekwa ndani ya sinia, sana wali huu unapendeleka kuliwa harusini ama siku ya Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Ni wali wa biriani ambao unatiwa rangi ya manjano ama ya rangi ya machungwa. Inapendwa sana kuliwa na pilipili, saladi, rojo lake ni aidha la nyama ama la kuku, wengine wanapendelea hata samaki, juu yake pana kiazi.

Mama amevaa aproni huku akiuza samaki wake ambao washakaangwa tayari. Ana kila aina ya samaki hapo wameekwa wakiwa wamekaushwa na jua, wengine wamekaangwa na mafuta. Mwanamke na mwanaume wanaangalia ili wapate kuchangua kipande wanachokipenda.

Panauzwa kwa meza hii juisi iliyowekwa ndani ya begi lililo kubwa pana mitai, katenesi, vitumbua, mikate sinia, keki, watu wananunua kile wanachokipenda hapo.

Ndizi. Ndizi inamanufaa mengi katika mwilini mwetu, ina potassium inasaidia virusi vidudu viloyoko mwilini na inatupa nguvu katika ngozi zetu, ni rangi nyeupe ndani lakini gamba lake ni rangi ya manjano.

Ndani ya sahani hiyo pana kebabu za nyama, spring rolls , ka klesi, viazi vya karai. kwa vibakuli pana kachumbari ama saladi na chati ama tusema ni ukwaju wa kukulia hivo vyakula hapo. Sanasana vinatumika wakati wa asubuhi ama jioni.

Ni duka linauza kila aina ya bidhaa ya kupikia chakula kutokana na spices ambazo ni hamadi, tangawizi, vitunguu maji, masala manjano, bizari nyembamba , maharagwe nataka tofauti unazozipenda. Pana thomu ambazo zimebambuliwa maganda kwa urahisi wa kutumia. Masala mekundu, majani ya chai na kadhalika.

Kijana huyo anamuuzia mwenzake madafu. Ameshikilia kisu kinacho makali sana ya kukatia madafu hayo. Amevaa T-shirt ya rangi nyekundu na kofia nyeusi. Ameeka madafu yake kwa baiskeli.

Ni soko ambalo linaonyesha kuwa linauza ndizi kila aina, zilizokiva na ambazo bado zingine ziko rangi ya kijani, zingine ni rangi za manjano. Ni ndizi zinaitwa za bokoboko. Kwa mbali pana vitunguu maji, ndimu, limao, tomato , viazi, tangawizi na kadhalika.

Anafanya biashara ya kuuza chakula tofauti tofauti; pana kaimati, bajia za kunde, pana viazi. Karaini kuna bajia zinakaangwa. Ubavuni umefunikwa viazi vya karai. Kwa sinia ni kaimati. Kuna debe nyeupe la kutilia lenye ukwaju.

Ni soko ambalo linauza nazi, vitunguu saumu, tangawizi mbichi, viazi, masala, bizari iliyosagwa, pilipili manga, manjano na mabuyu wa chari, kamba wakavu.

Mwanamke anakamuwa maziwa kutokana kwa ng'ombe, mwingine anamsafisha ng'ombe kutoa uchafu. Hapa ni mahal pa kufanya kazi ya kutoa maziwa kwa ng'ombe, kuwasafisha, kutoa nyama ili kupata faida katika ng'ombe hao.

Samaki ni wa kupaka ametiwa nazi na rangi ya manjano na mchicha wa nazi kwenye vibakuli viwili na kisahani kingine ni ugali au kwa majina ni sima inapendwa kuliwa na samaki wa kukaanga au wakuchoma.

Kwa kisahani hicho cheupe amewekwa sambusa na viazi vya slesi ambavyo zimekatiwa dania na vitunguu, kukaangwa kwa mafuta na unga wa ngano au wa dengu na kibakuli chake ni ukwaju wa kulia hicho chakula.

Mwanamke anajuburudisha na dafu lake kunywa juicy ya madafu ubavuni kuna juicy inayoonekana ni ya muwa na handbag yake inaonekana ina rangi nyeusi, amevaa nguo ndani nyeupe na jacket anajuburudisha sana huku akifurahika.

Ni wali mweupe umechemshwa na ukaandaliwa kwa kibakuli na mwingine kwa kisahani cha kijani. Pembeni mwa wali pana mbaazi za nazi. Juu yake limeekelewa tui jeupe. Zinavutia sana chakula hichi.

Soko ni la samaki hilo pana kila aina ya samaki pana wakubwa, wadogo vichangarawe kila mama anauza kwa bei yake. Ni samaki fresh kutokana kwa bahari, ubavuni pana mandoo ya kubeba taka za samaki.

Mishkaki, kuna aina mbili au hata tatu; pana ya nyama ya mbuzi, ama pana ya kuku na samaki. Sana watu wanapenda ya nyama ya mbuzi au kuku, kulia hiyo kwa chipsi.

Pana aina mbili ya chakula, pana vibanzi, almaarafu chips na soda aina mbili Fanta Orange na Fanta Black Currant . Sinia ya pili ni wali wa biriani, inaonekana ni biriani ya kuku, ubavuni saladi , pana yai iliyotumbukizwa juu yake, na pilipili na kachumbari.

Soko ni la samaki, linauza kula aina ya samaki, uamuzi ni wako, mapendeleo ni yako unaotaka kununua tofauti ya samaki unayompenda. Watu wamejazana hapo kupata samaki fresh .

Karai limeekwa vitu vinavyotumika kwa unga kwa majina half keki au mitai. Ladha hapo yanadhulumizwa sukari iliyochemshwa na iliki na kurushwarushwa ili kupata utamu wa chakula hicho.

Ni nyama za mishikaki imedungwa katika vijiti ili zipate kuchomwa kwa makaa. Makaa ni kitu ambacho kinafanya nyama hiyo ikauke kwa moto mdogo mdogo. Ni chakula chenye utamu sana.

Kwa kisahani hicho pana, kumewekwa kamba wakubwa, wamekarangwa kwa mafuta, na chini yake wamekatiwa visilesi vya tomato na sagali; ubavuni pana kiukamba karoti na vibanzi, ambavyo ni chipsi.

Chakula maarufu kijijini Mombasa kinaitwa 𝑠hawarma. Ni nyama ama kuku sana hutundikwa kwa huo miti katikati ikachomwa na moto mdogo mdogo baadae ikishaiva inakatwakatwa inawekwa kwa mkate na mchanganyiko wa saladi, tomato sauce , mayonez. Ni chakula kitamu sana.

Wamama hawa wanauza kila aina ya chakula. Pana kaimati, mikate ya kumimina ama mikate ya sinia. Pana viazi, kaimati, mitai. Kuna wanunuzi wamesimama nyuma yake mimi mama anaongea kuhusu biashara yake.

Kwa msitu kumejaa ndovu. Kuna wakubwa, kuna wadogo watoto. Ni ndovu ambao wanakula manyasi na kuna miti kwa umbali ya rangi ya kijani. Manyasi yamekauka.

Ng'ombe wamewekwa kwa mstari kula chakula chao cha manyasi, ili wapate kutengeneza maziwa. Kuna kila aina ya rangi weusi, weupe, wengine wana rangi nyeusi na nyeupe. Wengine ni weusi tu peke yake.

Ufu𝑜ni 𝑚𝑤a bahari una mchanga mweupe, msafi na majani manyasi ya rangi ya kijani mwisho wa mchanga huo, ni mahali 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑝𝑜 mtu anaweza kupumzika na kupunga upepo, bahari yenyewe inaonekana ni safi sana kulingana na mchanga wake.

Ni aina tofauti ya hawaji pale pana binzari, pana masala ya kupaka kwa mchuzi, pana binzari nyembamba nzima, pilipili manga, pilipili za kutia katika dawa za pilau na tangawizi ya unga. Kila aina na kadhalika.

Mama anauza samaki wa kukaranga. Ni samaki wa aina ya kibara sana wanaotokana na maji ya bahari na maji ya baridi. Ni samaki ambao wanatiwa tu kiungo cha chumvi na limau.

Ng'ombe ana rangi nyeusi na nyeupe amewekwa mashine chini ya matiti yake ili avutwe maziwa. Kuna debe lake leupe hapo maziwa yanaingia ndani hapo na yeye mwenyewe anakunywa maji kupata nguvu.

Kwa sahani kumeandaliwa chakula kitamu. Vibanzi vilivyochanganywa na tomato . Kwa kibakuli ni tomato source na wali mweupe. Sahani ya pili ni vitoweo. Vya baharini pana samaki, pana kuku wa kukaanga na wakuchoma. Ubavuni mwa sahani pana tomato na saladi ambayo inaliwa na hicho chakula.

Ni sinia aina tatu. Sinia mbili zina wali mweupe, maharagwe, mchicha wa nazi na nyama na kuku wa kukaangua. Sinia ya tatu ni wali wa biriani una rangi tofauti na yai ya kuchemsha na rojo yake na chupa mbili ya juice .

Kwa kisahani hicho cheupe pamewekwa ugali imetengenezwa kwa aina ya shepu ya raundi. Ubavuni mwake ni samaki anayechomwa na kupakwa sosi ya tomato iliochanganywa na nazi. Pana karoti zimetupiwatupiwa kwa umbali.

Ni mahali pa kuuzwa chakula, kwa hiyo sinia pana biriani ya nyama na viazi na wali wake ni rangi tofauti na kando yake ni kachumbari na makopo mawili ya juisi ambayo nikama inaonyesha ni juisi ya Peshen .

Pana matikiti matatu kwa boksi. Pana boksi juu nyeusi. Kwenye madude ya beseni kumewekwa sahawaji. Kuna mdalasini wa kusaga binzari mzima. Pana dawa za pilau; pana masala manjano na kadhalika.

Kuku wanachomwa kwa makaa halafu wanaliwa na chipsi, chapati ama mkate wa naan. Wamepakwa rangi ya machungwa wakiivishwa na makaa.

Panauzwa kila aina ya achari ya kulia wali, au pilau ama biriani. Achari ya maembe, ya ndimu, ya kamba, ya mbirimbi na pana mdalasini mzima kwa kando na pilipili manga na bizari nye𝑚bamba na manjano ya mchuzi.

Chai imeandaliwa na mahamri mawili ya raundi na baadhi za nazi na samosa ambazo zimewekwa na pilau Ili kutolea samosa hizo. Kwenye sahani walichoipa kipande cha kukorogea sukari kwa hiyo chai.

Wali wa rangi rangi ni biriani. Unatiwa rangi ili kuvutia na rojo lake ni aidha la nyama au kuku. Na kiasi inategemea kama ni kuku wengine wanaweka mayai ya kuchemsha na viazi. Na kama ni nyama ni sana inawekwa ni viazi na kachumbari na saladi kwa kando na pilipili.

Mgomba wa ndizi wa mabafulo , maana ya mabafulo ni ndizi za kijani sana zinazotumika kupikwa na nazi na nyama ndani. Ni ndizi aina ya tamu sana, waswahili wanapenda kutumia chakula hiki wakati wa mchana.

Ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi anaonekana kuwa amejawa na maziwa. Msaidizi hapo anayakamua kuyamimina ndani ya debe hapo ili apate kuenda kuyakagua na kuyaanzisha kuyatengeza wapate watu kunywa.

Nazi inatokamana na mti wa mnazi. Ikikomaa ndio inakua nazi. Inakunwa kama vile imeonyeshwa kwenye kikapu. Imekunwa, zingine zimevunjwa. Pana kifimbo chake cha kukunia ili ipate kutoa tui na kuanza kupika.

Ni mtu anamchoma nyama, nyama hizi zimetundikwa kwa vijiti na chini yake inachomwa na makaa kwa moto mdogo mdogo Ili zipate kuiva. Zimewekewa na madawa kwa muda mrefu kwa hivyo kuchoma kwake ni haraka upesi.

Kuna aina nne za chakula:ni wali. Kuna wali mweupe na mwengine ni mweupe na umetupiwa makaroti binsi na mwingine unaitwa pilau, ni ya nyama. Ubavuni mwake kumeekelewa ndizi, kachumbari na pilipili na wa mwisho ni biriani.

Mchanga wa bahari ni mchafu. Umetupika tupika na madafu ambayo wameoza, pana vijanij ani vingine vimekauka vingine vingali vina rangi ya kijani. Kumetupika na uchafu. Ni mahali ambako hakuna usafi.

Sahani iliyopambwa vizuri na wali wa vinyanyi, kachumbari na rojo lake la nyama pana wali mweupe na mchuzi wa beans na kachumbari chake. Pana aina tofauti za pilipili na glasi za juice ubavuni mwake.

Panauzwa kila aina ya spices . Pana karafuu, manjano mbichi, mdalasini, bizari nyembamba, pana kukumanga, pana tangawizi mbichi. Ni vitu vinavyotumika katika mapishi yetu ya kiswahili.

Mgomba wa ndizi. Ndizi hizi kimaarufu zinaitwa ndizi za kisukari. Ni tamu mno. Zinapendeza zinavyoonekana tu hapo. Zinaliwa hivi hivi ama unaweza kutengeneza juisi ama pia unaweza kutolea kwa wali.

Muandilizi huyu amebeba trei ya visahani kadhaa ya vyakula. Ana kababu nyeusi bajia za. Bajia ni viazi ambazo zinawekwa na unga dengu kitunguu na dania na mboga na tomato sosi na samosa na visahani viwili vya vibanzi.

Nyama hiyo inaitwa mshikaki ama kababu. Ni nyama iliyooekwa na kukatwakatwa, kisha kuunganisha kwa mtu inavyoonyeshwa kwa urefu ikachomolewa mti ama chuma. Baadaye ikachomwa kwa moto wa makaa polepole kuivaa kwake.

Siniani humu panawekwa aina mbili ya wali. Upande mmoja ni biriani na rojo lake la nyama kwa juu na upande mwingine ni pilau ya nyama. Ubavuni panaekwa pilipili na kachumbari au saladi kwa wengine.

Samaki huyo amechomwa kwa makaa kisha akapakwa sosi ya tomato ya rangi ya manjano. Kwa juu yake imeongezewa nanazi, anaitwa samaki wa kupaka. Ubavuni pana ugali na mboga ya kuchemsha iliyo katiwa katiwa karoti, tomato na vitunguu.

Samaki hawa wanaitwa kamba. Ni kamba aina wakubwa sana. Wamekarangwa kwa mafuta, ubavuni kukawekwa ndimu na kachumbari na viazi vya silesi, vilivyochomwa kwa mafuta. Samaki hawa ni watamu sana.

Chakula hiki sana kinatumiwa kuliwa sana wakati wa asubui, pembeni pana chai ya maziwa, pana mbaazi iliyotuliwa juu nazi, tui la nazi ,pana mandazi, pembeni pana viazi vya karai.

Mwanaume anamkamua ng'ombe maziwa ilikupata fresh kutokana na ng'ombe huyo. Ng'ombe mwenyewe ana rangi nyeupe na nyeusi na mwanume amevaa koti lake la rangi ya samawati ya kuiva na mwingine kwa mbali pia anafanya kazi kama ya huyu wa kwanza.

Samaki amekaangwa kwa mafuta na amepakuliwa limau juu na dania. Ubavuni kumeekelewa viazi vimekaangwa na vitunguu. Ubavuni mwingine kumewekwa kachumbari ya karoti kuchorea samaki huyu na ukwaju wake.

Nazi inatokana na mti wa mnazi au mdafu. Ikikomaa inatoka hivyo, ikavunjwa, baadaye ikauzwa. Ukinunua unakuna kwa hio mbuzi kutoka picha namna hio.

Kwa uswahilini yanaitwa mahamri, wengine mnaita maandazi. Inapikwa kutokana na unga na nazi iliyokamuliwa kutoka tui, ikaekelewa chokari, iliki kuleta ladha tamu.

Chakula kinachoitwa shawarma. Siku hizi kinasikika sana jijini Mombasa. Ni nyama imetundikwa katika mchuma huo ikawekwa na madawadawa na ndimu na limau kisha ikakaribishwa na moto wa spaki kuchomwa polepole. Huyo mtu anakatakata ili kutayarisha chakula hicho.

Siniani humo, pana mchicha wa kuchemsha, samaki wa kukaanga ubavuni pana wali mweupe na kwa kwa kibakuli ni maharagwe na mchuzi wa nazi na fruti yake ni ndizi.

Ng'ombe wanalishwa manyasi. Ni ng'ombe wengi sana na wakona rangi nyeusi na nyeupe. Manyasi ni rangi ya kijani. Wanafurahikia wanapolishwa chakula hichi. Ndio chakula chao kikuu katika mwili wao kutoa ili maziwa na kuvisha nyama ndani ya mwili wao.

Ni duka la kuuza vitu kadhaa vya kupikia. Kuna hawaji tofauti tofauti, pana tende, pana vitunguu na mapilipili hoho, thomo tangawizi mbichi, masala mekundu pana dawa za pilau, pana mabuyu pana tamata za mkebe na kila aina na kadhalika.

Panauzwa vitu vikavu kama karkade, mabuyu, bizari nyembamba, uwatu, maharagwe, ukwaju na kila aina ya nafaka unazozitaka kwenye hili duka.